Mimea hii inayoonekana kunawiri huenda kwa sababu inapata virutubisho vinavyohitajika, inatumia mbinu ya ukulima inayojulikana kama hydroponic , katika mbinu hii ya ukulima kuna ubunifu, wa hali ya juu ambao umetumika, kwa mfano mabomba yameweza kutumika, pamoja na maji kidogo, ili kuweza kusaidia mimea hii kustawi.

Chombo cheusi kimetumika katika mfumo huu wa ukulima wa haidroponiki. Mmea huu unanawiri sana huenda kwa sababu unapata virutubisho vya kutuosha. Mbinu hii ya ukulima ni bora kwa sababu inapunguza utumizi wa maji na hata pia kutotumia mchanga.

Vyombo vyenye rangi nyeusi vimeweza kutumika kukuza mimea hii ambayo inaonekana kunawiri vizuri. Mimea hii huenda inakua kwa sababu ya virutubisho inavyapata kutokana na mbinu hii ya ukulima inayojulikana kama hydroponi .

Vyombo mbalimbali vimetumika kwa njia ya ubunifu, kuboresha ukulima katika sekta hii ya ukulima bila mchanga. Kuna mabomba ambayo yamepangwa kwa njia laini na yameweza kufanikisha ukulima wa mboga hizi za mchicha. Vile vile nyuzi zinazopanda na kushuka zimefungwa vizuri ili kuweza kusaidia kulainisha mabomba hayo.

Mimea inayoonekana kunawiri na kutumia mbinu ya ukulima ya hydroponi, mbinu hii ya ukulima ni bora kwa sababu inapunguza utumizi wa maji na vile vile haitumii mchanga.

Chombo cha bluu kilicho na maji kwa juu kuna mizizi ya mimea , amabayo inaonekana kunawiri vizuri. Mbinu hiyo ya ukulima inajulikana kama hydropinic ni mbinu bora kwa sababu inahusisha kuotesha mimea bila kutumia mchanga.

Sayansi ya kuotesha mimea kwenye maji, inaonekana kutumika, kusaidia mimea hii, kuweza kunawiri, sayansi yenyewe, imehusisha utumizi wa, mabomba, yenye rangi nyeupe, na vile vile, inaonekana kutumia vyuma, ambavyo vimeshikilia mabomba hayo.

Mbinu hii ya ukulima inajulikana kama hydroponic inahusisha upanzi wa mimea wa kutotumia mchanga, mbinu hii ni bora kwa sababu inapunguza utumizi wa maji na hata pia virutubisho vya kutosha vinapatikana kwa ajili ya mimea hio.

Mimea midogo ambayo ni ya kijani inaonekana kunawiri ikitumia mbinu ya ukulima ya hydroponi . Kwenye mbinu hii, mimea inaweza kupata virutubisho bila kutumia michanga na kutumia maji kidogo.

Mbinu hii ya ukulima inafahamika kama ukulima wa haidroponi. Mimea hii ambayo inaonekana kunawiri na kua na virutubisho vizuri imeweza kusaidiwa na ukulima huu ambao hautumii mchanga, badala yake unausaidia mimea kuweza kukua kwa kutumia maji kidogo.

Mimea hii inaonekana kunawiri na kukuwa vizuri. Mimea hii inatumia mbinu ya ukulima inayoitwa hydroponi. Mbinu hii ya ukulima imeweza kubuni utumizi wa mabomba, na vilevile kutumia maji kidogo bila mchanga ili kuhakikisha ya kwamba mimea hii inanawiri.

Mboga, zinazoonekana kunawiri, katika sekta ya ukulima bila mchanga. Mabomba ya rangi nyeupe pamoja na rangi ya buluu, yanaweza kutumika katika sekta hii, ili kuboresha ukuzi wa mboga hizi. Mwangaza pia, unaonekana ni wa kutosha, ili kusaidia katika ukuzi wa mboga hizi.

Chombo aina ya saduku kidogo ambacho ni cha rangi ya samawati, kinaonekana kutiwa mikebe yenye rangi nyeusi ambayo imefanikisha ukulima huu wa utiaji ama uwekeleaji wa maji kwenye mimea.

Mmea huu ambao umenawiri unajulikana kama sukuma. Sukuma ni aina ya mboga ambayo inaliwa na watu. Mmea wenyewe unaonekana kuoteshwa na mbinu ya ukulima inayojulikana kama haidroponiki. Mbinu ya ukulima ambayo inaotesha mimea bila kutumia mchanga.

Mfumo huu wa ukulima unaohusisha kuotesha mimea bila mchanga, unajulikana kama ukulima wa hydroponiki. Mimea imeweza kupandwa kwenye chombo hiki cha rangi ya kijivu inaonekana kunawiri vizuri.

Mimea midogo yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana kunawiri. Mimea hii imeweza kupandwa kwa kutumia mbinu ya ukulima inayojulikana kama hydroponi . Hydroponi ni mbinu nzuri ya ukulima ambayo inahusisha kuotesha mimea bila kutumia maji. Mabomba meupe yametumika kwenye mbinu hii.

Mimea ambayo mara nyingi inatumika kama mboga kama vile mchicha inaonekana kunawiri hasa kwa kupata virutubisho kupitia mfumo huu wa ukulima unaojulikana kama hydroponic .Mfumo huu umeweza kutumia mabomba ambayo ni ya rangi nyeupe.

Katika kivungulio, kuna wanaume watatu ambao wanaonekana kuvalia barakoa, kofia na hata mavazi yao ni ya rangi nyeusi. Kati ya wanaume hawa watatu, wawili wanaonekana kusaidiana katika kupanda mimea hii kwenye ukulima huu wa kuotesha mimea ya maji.

Ndani ya kivungulio hiki kuna mimea iliyopandwa kwenye safu kwa mpangilio mzuri. Kuna wanaume wawili wanaonekana kuangalia mimea hiyo na kurekebisha labda hali ya kila mmea. Kuna kamba ambazo zimetumika kusaidia uimara wa mimea hiyo. Mwanga unaotosha unaonekana kufika kwenye kivungulio hicho ili kusaidia ukuzi wa mmea huo.

Aina tofauti ya mboga kitia ndani sukuma na hata mchicha zinaonekana kunawiri mboga hizi zinaoteshwa kutumia mbinu ya ukulima ya hydroponics mabomba meupe yameweza kutumika katika ukuzi wa mboga hizi.

Mmea huu ambao unaonekena kuwa na virutubisho na kunawiri vizuri, unatumia mbinu ya ukulima ya hydroponic , kwenye mbinu hii, ya ukulima, maji kidogo yanatumika, na vilevile, ni mbinu ya ukulima ambayo haitumii mchanga, mabomba yameweza kutumika ili kuweza kufanikisha, ukulima huu.

Ndani ya kivungulio panaonekana wanaume wawili ambao huenda wanakagua mimea hii. Mimea yenyewe inaonekana kunawiri vizuri. Imepandwa kwenye mistari iliyonyooka. Kila mmea unaonekana kupandwa kwenye mkebe.

Ndani ya kivungulio pana mimea tofauti tofauti inayoonekana kunawiri. Kati ya mimea hiyo kuna mmea wa mnyanya ambao tayari umezaa matunda yake ambayo bado ni kijani kibichi. Katikati ya nyanya kuna mwanamume ambaye amesimama wima akitazama mpiga picha.

Mmea wa kabeji ambao umepandwa kwa wingi na pia kwa ukaribukaribu. Mmmea wenyewe ni wa kijani kibichi na kunawiri kwake ni ishara ya kwamba udongo katika eneo hili una rutba mingi.

Mwanamme anaonekana kupitisha vitunguu, ambavyo, vimenawiri vizuri na kutolewa shambani, huenda ametoka kuvivuna kutoka shamba lake. Kando yake, kuna miti ya kijani kibichi, ambayo inaleta mandhari mazuri.

Katika kivungulio mkulima anaonekana kuwa mbunifu katika kupanda mmea huu ambao umenawiri vizuri, mmea wenyewe ukiwa ni wa rangi ya kijani kibichi na huenda umepandwa katika karatasi. Katikati ya kila sehemu, kunaonekana barabara ambayo inamsaidia mkulima kupita katikati na kuiangalia mimea yake.

Mimea ya nyanya iliyopandwa kwenye safu inaonekana kua na mpangilio mzuri. Nyanya mbichi ambazo zimenawiri za rangi ya kijani zinaning'inia kutoka kwa kwenye mimea hiyo. Nyuzi nyingi zimepita katikati ili kuweka uimara kwa mimea.

Mbinu ya ukulima ya kutumia kivungulio. Kivungulio hiki kimeweza kutengenezwa kwa njia ya kwamba, mwanga wa kutosha unaweza kuingia na kusaidia mimea kuweza kunawiri. Mandhari ambayo imezunguka kivungulio hiki ni majani pamoja na miti, ishara ya kwamba eneo hili ni safi.

Katika ukulima huu wa kiwanda kuna mmea wa mnyanya ambao una majani ya kijani. Mmea huu umeweza kutekeza matunda mengi yakiwa ni mabichi huku machache yakionekana kuwa ni mabivu.

Kwenye ukulima huu wa kiwanda, kuna kuku wengi ambao wamefugwa. Kuna taa ambazo zinaonekana kuleta mwangaza kwenye kiwanda hiki na pia kuhakikisha kwamba kuku hawa wanapata joto la kutosha.

Wafanyikazi wakiwa kiwandani huku wakijishugulisha na shuguli mbalimbali. Wengi wao wanaonekana wakiyachambua maua na kuyapanga katika rangi tofauti tofauti kwenye vikundi. Baadhi ya wafanyikazi wengine, wanajishugulisha na usafi huku, wakitupa taka kwenye mapipa yaliyo chini ya meza.

Katika kivungulio kunaonekana mmea ambao umeweza kutunzwa vizuri. Njia moja ambayo imetumika kutunza mimea hii ni mtandazo. Yaani, kutumia majani kuyatandaza kwenye shina ilikuweza kuhifadhi unyevu wa kila mmema na kuusaidia kuweza kunawiri.

Ndani ya kiwanda hiki cha ukulima, panaonekana kufugwa kuku wengi. Kuku wenyewe ni wa rangi nyeupe na pia kunaonekana vifaa tofauti ambavyo zinatumika kuweza kuweka chakula pamoja na maji ambayo yanatumiwa na kuku hawa.

Ndani ya kivungulio, imepandwa, yoga, ambazo, zimenawiri vizuri, yoga hizi ni za rangi nyeupe, mkulima, wa yoga hizi, ameweza kutumia mbolea ya kiasili, ambayo kwa umbali inaonekana ni ya rangi nyeusi, mbolea hii imetumika ili kuboresha ukuzi, wa yoga hizi.

Sehemu ya ukulima wa viwandani vya hususan ukulima wa kuku za mayai. Kuku zenyewe zinaonekana kufungiwa katika viwanda ili kuweza kufanikisha ukulima huu.

Katika ukulima huu wa viwanda, amepanda migomba ya ndizi ambayo imepangwa kwenye safu laini. Migomba hio ya ndizi imeweza kutokeza mikunga ya ndizi ambayo inaonekana kuwa ya rangi ya kijani kibichi.

Kwenye kiwanda hiki cha ukulima, kiususa ukulima unaohusisha ng'ombe, wa maziwa, kuna ng'ombe waliopangika kwenye safu laini wakiwa ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe hawa wanasaidia katika kutoa maziwa ya kutosha kwenye eneo hili.

Katika kiwanda hiki cha ukulima, ukulima wa kuku unaendelezwa. Kuku wengi wameweza kufugwa hapa. Kuku wenyewe wakiwa ni wa rangi ya hudhurungi na madoa meupe kwa mbali. Kuna vyombo vya plastiki ambavyo vinatumika kutiwa chakula kinacholiwa na kuku hawa.

Kwenye ukulima huu wa kiwanda kuna mmea wa mnyanya. Mmea huu unaonekana kunawiri vizuri. Mimea hii ya minyanya imeweza kuotesha matunda. Matunda haya mengine yameiva huku mengine yakiwa mabichi. Matunda yenye rangi nyekundu ambayo yameiva, yapo tayari kuvunwa na hata kuweza kuuzwa kwa watumizi.

Ndani ya kivungulio hiki pana mimea iliyopangwa kwenye safu laini. Mimea hii ikionekana kuwa ya kijani kibichi, ishara ya kwamba inanawiri vizuri, hasaa kwa sababu ya udongo ambao umetiwa virutubisho vingi.

Kwenye ukulima wa kiwanda panaonekana kufugwa ng'ombe, tofauti, ng'ombe wenyewe wamefugwa kwa ajili ya maziwa, wana rangi nyeupe na nyeusi, ng'ombe hawa, wanaonekana kutunzwa vizuri, kwa kupewa malisho yanayohitajika.

Ndani ya kivungulio panaonekana akina dada wawili ambao wanajishughulisha na kupanda mimea. Kina dada hawa wameweza kuvalia kwa njia ambayo inawasaidia kujiepusha na uchafu. Kina dada hawa wanachukua miche kutoka kwenye kreti za rangi nyekundu wakiipanda.

Sehemu ya ukulima wa kiwanda kihususa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa ambao wamepangana kwa utaratibu wa rangi nyeusi na nyeupe wanaonekana wapo malishoni. Nyuma yao kunaonekana samadi.

Shamba amabalo limetayarishwa kwa ajili ya upanzi lina mitaro tofauti mingi, mitaro hii imewezwa kupitishwa mabomba ya maji itakayosaidia kunyunyizia maji mimea itakayopandwa kwa sababu eneo hili linaonekana kutopata mvua ya kutosha.

Ndani ya shamba lenye mimea tofauti mkulima kwenye shamba hili anatumia mbinu ya unyunyiziaji maji ili kuhakikisha kwamba mimea yake inakua vizuri. Mabomba ya rangi nyeusi yametukima kupitishwa kwenye mitaro ya mimea tofauti ili kupitisha maji.

Mmea ambao una matawi ya maboga unaonekana kunawiri hasa kwa sababu ya mbinu hii ya umwagiliaji maji ambayo inatonesha matone ya maji kwa kila mmea. Bomba lenye rangi nyeusi limeweza kutumika ili kusaidia katika umwagiliaji wa maji.

Katika mbinu hii ya ukulima, mimea ambayo huenda ni maua, inaonekana kunawiri. Mimea hii huenda inasaidiwa kukua vizuri kwa kutumia mbinu ya umwagiliaji maji. Maji yanayotumika katika mbinu hii ni mengi ishara ya kwamba mmea huu unahitaji maji mengi ili kuweza kukua.

Mbinu ya umwagiliaji maji ya kunyunyuzia inaonekana kutumika sasa hivi. mbinu yenyewe inaonekana ina mfereji mwenye rangi nyekundu, huku ikinyunyizia maji upande wa kushoto wenye mimea hiyo, mimea hii ambayo ni yenye kijani kibichi, imepandwa kwa laini na pia inaonekana kumea vizuri.

Katika shamba hili, mimea imeweza kupangwa kwenye mitaro na kulainika vizuri. Nafasi zimeachwa kutoka kwa mtaro mmoja hadi mwingine wa mmea ili kuweza kuruhusu mbinu ya umwagiliaji maji ya uso, kuweza kupitisha maji kwa kila mmea ili kuhakikisha kwamba mimea yote inanawiri vizuri.

Shambani pana mimea ya aina ya mboga ambayo inasaidiwa kukua au kunawiri na mbinu hii ya umwagiliaji maji ya matone. Kutoka sehemu moja hadi nyingine ya kila shamba, pana mitaro ambayo huenda inamsaidia mkulima kutembea vizuri kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Ukulima wa mboga, ambazo zinaonekana kunawiri, hasaa kutokana na unyunyiziaji wa maji, kutokana na mbinu hii, ya kumwagilia maji, kunazo mboga tofauti tofauti ambazo zimepandwa katika shamba hili, kunazo za rangi ya kijani kibichi, na zingine zenye rangi ya zambarau.

Shambani pana mimea midogo ambayo inaonekana kuwa ya kijani kibichi. Mimea hii imeweza kusaidiwa kunawiri kwa kutumia mbinu hii ya unyunyiziaji wa maji ambayo inatumia mabomba na mifereji.

Mbegu ambazo bado zipo ardhini, bado kuota, zinaonekana kumwagiliwa maji. Mbinu hii ya umwagiliaji maji inajulikana kama mbinu ya moja kwa moja. Mbinu yenyewe imeweza kutumia mabomba ya rangi ya kijani kibichi kupitisha maji.

Mahindi ambayo yanaonekana kuwa yamepandwa kwa njia ya utaratibu kwenye mitaro iliyolainika, inaonekana kupokea maji kutoka kwenye mbinu hii ya umwagiliaji ya usimamizi majiuso ili kuweza kusaidia ukuzi wa mahindi haya.

Ndani ya shamba hili kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imenawiri. Kunawiri kwa mimea hii huenda ni kwa sababu ya kutumia mbinu ya umwangiliaji maji ya kutonesha maji kwa kila mmea. Maji yenyewe yamepitishwa na mabomba ya rangi nyeusi.

Shamba lililo na udonga wa kahawia limeweza kuchimbwa mitaro, kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mitaro hii imechimbwa labda kwa sababu inasubiria kupandwa mbegu. Mbinu ya umwagiliaji itatumika ili kusaidia kumeesha mbegu hizo.

Katika shamba hili, huenda pamepandwa, mbegu, mbegu zenyewe zimeweza kupandwa kwenye mitaro iliyonyooka, katika kila mtaro, panaonekana kupitishwa mabomba ambayo yanamwaga maji, mbinu hii ya umwagiliaji maji, inajulikana kama, mbinu ya umwagiliaji uso.

Shambani ambapo upanzi unaendelea. Pana maji ambayo yanapita kwenye mtaro. Maji haya yakiwa ni mbinu ya umwagiliaji maji unaojulikana kama umwagiliaji uso. Unapitisha maji kwa kila mmea ili kuboresha ukuzi wa mimea iliyopandwa.

Mwanamume yupo shambani akishughulikia mimea yake. Mimea ambayo imepandwa Kwa safu na kupitishwa mabomba ya maji ambayo yanasaidia katika kumwagilia maji Kwa kila mmea. Kwa mbali pana mimea ambayo pia inaonekana kunawiri, mimea yenyewe ikiwa ni ya kijani kibichi.

Ndani ya shamba lilopandwa mimea inayoonekana kuota na kumea vizuri. Mimea hii midogo inakuzwa na binu ya umwagiliaji maji ya uso. Mabomba tofauti yametumika kuweza kusambaza maji kwa kila mmea, mabomba haya yakiwa ni ya rangi nyeusi.

Ndani ya shamba la mboga ikitia ndani mboga za kabeji ambazo zimepangwa kwenye laini na mtaro mzuri. Mboga hizi zinasaidiwa kukua kwa kutumia mbinu ya umwagiliaji maji, mabomba ya rangi nyeusi yanatumika katika kusambaza maji kwa kila mimea.

Kwenye ukulima huu, panaonekana mmea wa mnyanya. Mmmea wenyewe unaonekana kunawiri vizuri. Huenda kuna nawiri na kupata virutubisho unavyohitaji, kwa sababu ya utumizi wa mbinu ya umwagiliaji maji. Kunaonekana mabomba ya rangi nyeusi ambayo yanatumika, kumwagilia mimea hiyo maji.

Mahindi shambani. Mahindi haya yanaonekana kupata maji kutokana na mbinu hii ya umwagiliaji. Mbinu yenyewe inajulikana kama umwagiliaji uso. Mbinu hii imeweza kutumia bomba la maji ambalo limeweza kutobolewa na kuweza kupitisha maji kwenye mitaro tofauti tofauti ambayo mahindi yameweza kupandwa.

Mbinu ya unyunyuziaji maji inatumika katika eneo hili kuweza kukuza mimea hii tofauti, tofauti. Mimea yenyewe ambaye inanyunyuziwa na mbinu hii, inaonekana kunawiri vizuri sana na pia inaweza kupundwa kwa mitaro laini ambayo inarahisisha mbinu hii kufanikiwa.